Duka la pembejeo ambapo huuzwa dawa za kilimo na mifugo kichupa cheupe kilichoandikwa "sypamethyline" kwa ajili ya wanyama mbalimbali kutibu magonjwa yanaowakabili haswa wanyama wanaofugwa majumbani.

Duka la pembejeo mbele yake kuwa kuna picha ya mfuko wa mbolea ambapo inauzwa katika maduka hayo ,mbolea hiyo hutumika katika ulimbaji wa vilima kusaidia kukuza na kukomaaza mahindi na kadhalika.

Kopo la mpira ambayo ni dawa ya kuku, hutumika kwa ajili ya kutibu kuku inayouzwa katika maduka ya pembejeo, ni bidhaa iliyo nzuri kutibu kuku, kuzuia utitiri, kuzuia kuharisha ili waweze kukua vizuri na kuweza kuliwa na wanadamu.

Duka la pembejeo, jengo kubwa ambalo lina bango juu yake inaitwa "TWIGA CHEMICAL". Jengo la kampuni asilia, utengenezaji na uuzaji wa kemikali katika mazingira ya kilimo. Kampuni hii mara nyingi hutoa pembejeo kama mbolea, dawa za kuua wadudu na mifugo. Inahusiana na maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo.

Magunia mengi meupe iliyopangwa juu kwa juu pembeni na pembeni magunia na maandishi yanayosomeka "hamsini kilogramu can", inaashiria kuwa magunia hayo na mbolea aina ya keni, kwa ajili ya kilimo cha kisasa yenye asilimia ishirini na sita ya naitrojeni mbolea ni pembejeo muhimu sana katika kilimo.

Rundo kubwa la mbolea watu wakiwa wanachanganya mbole hiyo, wakiwa wamevaa mabuti na mavazi ya kijani. Kwa ajili ya kuipeleka katika maduka ya pembejeo, ambayo ni maduka ya kilimo na mifugo.

Dawa ya kutibu minyoo kwa mbwa. Dawa hiyo imechorwa kwa rangi ya bluu, maandishi meusi na mbwa mwenyewe akiwa hapo. Dawa hupatikana katika maduka ya wanyama na pembejeo.

Duka la pembejeo linalouza dawa aina ya "Stelladoni 300 AC", ambayo imeandikwa kama lebo katika kichupa hicho cha bati. Dawa hii hutumika katika mifugo kutoa kupe kwenye ng’ombe. Inauzwa kwa ajili ya matumizi ya mifugo tu.

Duka la pempejeo likiwa wazi lenye rafu nzuri zilizopangwa vizuri zilizojaa vichupa na paketi mbalimbali, za dawa za kuuwa wadudu mbolea na dawa za mifugo ambapo huuzwa hapo kwa ajili ya watu kuzitumia katika mashamba yao na mifugo.

Duka la pembejeo kukiwa na dada aliyevaa miwani na shati nyekundu akiuza aina tofauti tofauti za mbegu za kilimo cha kisasa, akiwa anaonyesha furaha huwa yupo tayari kuwahudumia watu wote wanaofika dukani hapo.

Duka la pembejeo kukiwa na mifuko mitatu ya mbolea inayoitwa “baraka potato onion” hii hutumika katika zao la vitunguu kuondoa kunguni, na kuondoa wadudu wasiotakiwa, husaidia zaidi katika kilimo cha ulimaji wa vitunguu kukuziza zao hilo.

Shamba kubwa la viazi mviringo, wakulima wakiwa wamemaliza kuvuna viazi hivyo, wamevifunga vizuri kwa ustadi katika magunia, pembeni kuna gari aina ya lori wakiwa wanapakia viazi hivyo kupeleka sokoni kuviuza waweze kupata kipato cha pesa.

Shamba kubwa la ndizi wanaume wawili wakiwa wamesimama na mapanga mikononi, huku wameshikilia ndizi zao walizokwisha kuzivuna katika shamba hilo tayari kwa kupeleka sokoni kuziuza na kupata kipato cha biashara.

Shamba kubwa la kuvutia na kupendeza, kijana akiwa amesimama na ndoo ya kijani akifurahia mahindi yake aliyoyavunja, kwa ajili ya kupeleka sokoni kuyauza ka kujipatia kipato cha matumizi ya pesa.

Shamba kubwa la kupendeza lenye mapapai yaliyolimwa, mapapai mawili yakiwa yameanguka chini yaliyokomaa la kijani na jekundu tayari kuvunwa na kupelekwa katika masoko yauzwe na kuweza kupata kipato cha biashara.

Shamba la viazi kubwa linalopendeza, viazi vilivyo rundwa rundo kubwa ambavyo ni vizuri vinapendeza. Wakulima wakiwa nyuma yake wakiendelea kuchimba viazi hivyo wanawake kwa wanaume pembeni yake kuna shamba kubwa la mahindi yaliyokomaa kwa ajili ya kupeleka sokoni kuweza kuyauza.

Shamba kubwa la mahindi yaliyokauka mwanamke anafurahia kuvuna mahindi yake, mkononi ameyashika na mengine ameyaweka marundo rundo, akiwa tayari anataka kuyaweka katika magunia kwaajili ya kupeleka sokoni kuyauza.

Shamba zuri la nyanya, ambalo mkulima kavuna nyanya zilizoiva na zilizokomaa, nyekundu na za kijani, wakulima hao wako tayari kuziweka katika vifuko na ndoo, kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato cha pesa kwa ajili ya matumizi yao.

Wakulima wengi wakiwa wamevuna kahawa wameweka mafungu mafungu, wakichambua kawaha hiyo kwa ajili ya kupeleka kuuza sokoni huku wakiwa na watoto wao na mbele yao kuna masoko na makazi ya watu.

Shamba kubwa la mapapai yaliyokuwa yamekomaa ya kijani, mwanaume akiwa anayafanyia utabibu kundoa majani yaliyokauka, tayari kwa kuyandaa kuyapeleka sokoni kuuza na kuweza kupata kipato cha biashara.

Shamba kubwa la vitunguu, mwanaume akiwa amechimba vitunguu hivyo akiwa amevaa kofia ya bluu, shati nyekundu na jinsi la bluu tayari kwa kuvipanga kwenye mifuko na kupeleka sokoni kuuza na kuweza kujipatia kidogo cha biashara

Mvulana akiwa katika shamba kubwa linalolimwa kabichi. Kabichi nzuri imelimwa katika enye shamba udongo mweusi, huku akipita kuangaza huku na huku kutoa majani yaliyokauka, na kuacha majani yaliyokuwa mazuri katika shamba hilo kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mwanamke akiwa amevuna viazi katika shamba lake bora na zuri viazi vilivyokuwa vizuri ameshika mkononi vikubwa vikubwa, nyuma yake bado kuna, eneo kubwa limebaki la viazi na miti wanaume wakiwa wanaendelea kuvuna hivyo viazi kwa ajili ya kupeleka sokoni kuviuza.

Shamba kubwa la kisasa, likiwa limelimwa mboga za aina ya figili, na mchicha, na sukuma wiki, katikati kuna mabomba yamelazwa, kwa ajili ya umwagiliaji, ili mimea hiyo iweze kukua vizuri na kuweza kuchumwa kupelekwa sokoni kuuzwa, mwanaume akiwa amevaa shati jeupe, akiwa anajaribu kutoa majani yaliyokauka.

Shamba kubwa la mahindi lililovunwa, wanawake wakiwa wanatoa mahindi kwenye miti ya mahindi iliyokauka, wakifurahia kupata mahindi mengi mazuri yaliyokomaa na yaliyojaa vizuri, kwa ajili ya kuweka kwenye maguni na kupeleka sokoni.

Shamba kubwa la ndizi zilizopandwa kwa ustadi mzuri; ndizi zikiwa juu zimeweka matunda mazuri ya kijani, ambapo yanaandaliwa kwa ajili ya kuvunwa au kukatwa na kupelekwa katika soko kwa ajili ya kuuza na kujipatia fedha za kujikimu.

Wakulima wakiwa wamevuna kahawa nyingi, wanawake kwa wanaume, na watoto wadogo, wakiwa wanaichambua kahawa hiyo walioimwaga chini kwa ajili ya kuweka kwenye magunia na ndoo kwenda kuuza Sokoni kuweza kupata kipato cha pesa.

Shamba kubwa la nyanya zilizokuwa za kijani zimeota vizuri, pia kumelazwa mabomba chini meusi kwa ajili ya umwagiliaji wa nyanya hizo ambazo zikishakuwa zimekomaa zitavunwa na kupelekwa sokoni kuziuza kwa ajili ya kupata kipato.

Shamba kubwa la nanasi lililokomaa, mwanaume akiwa anafurahi kuvuna na nanasi zake akiwa ameziweka vizuri katika makreti aina ya rangi ya bluu, kwaajili ya kuweka sokoni kuziuza kwa wateja na kupata kipato cha biashara.

Shamba kubwa la viazi ambalo wanawake na wanaume wakiendelea kuchimba viazi hivyo, vikivunwa tayari kwa kuweka malundo malundo na kuvuwekwa kwenye magunia, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuviuza na kuweza kujipatia kipato katika biashara hiyo ya viazi.

Kilimo bora kizuri cha biashara ambapo zimepandwa pilipili kwa kilimo cha kisasa na teknolojia; pilipili mbuzi zilizosimama vizuri chini yake kukiwa kuna karatasi jeupe, tayari zimekwisha komaa kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa katika masoko kuuzwa.

Shamba kubwa la nyanya zilizokua zimekomaa zimeanza kua nyekundu na njano, mwanaume aliyeshika ndoo amevaa ovaroli akiwa ameshika nyanya nne mkononi na nyingine ameweka kwenye ndoo tayari kupeleka sokoni kuziuza.

Wanawake wakiwa wanachambua kahawa waliyokwisha kuivuna katika mashamba wakiwa wanaipima kwenye maplastiki ya ndoo; kwa ajili ya kuipeleka sokoni kuiuza bidhaa hiyo bora na yenye manufaa zaidi kwa wananchi.

Shamba kubwa la vitunguu zilivyo vunwa vimewekwa mafungu mafungu, wanaume wakiwa wanapakia vitunguu hivyo katika roli kubwa jeusi, tayari kwa kupelekwa mjini kuviuza katika masoko.

Shamba kubwa la viazi mviringo, wakulima wakiwa tayari wakichambua kwa ajili ya kuweka kwenye mifuko na kufungwa vizuri. Tayari kwa kuvipeleka kwenye masoko kuviuza viazi hivyo.

Shamba kubwa la mahindi likiwa tayari linavunwa mahindi hayo, pembeni kuna barabara inayopita ili trekta liweze kupita na kutia mbolea katika shamba hilo baadaye mahindi yaweze kukomaa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Shamba kubwa la nyanya likiwa na nyanya mbichi, pia limelimwa kwa ustadi wa hali ya juu. Mkulima akiwa shambani akijaribu kuangalia hizo nyanya kwa kuzitibu na kuziweka vizuri, ili ziweze kuwa imara zaidi kwa kupeleka shambani kuziuza.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna viazi mviringo, huku wamevaa buti na kofia nyeupe, wakipanga viazi katika ndoo za plastiki tayari kwa kupeleka sokoni kuuza bidhaa hiyo bora kwa chakula kilichokuwa kizuri zaidi.

Shamba kubwa la ndizi lililolimwa vizuri huku kukiwa kuna kijani kibichi na nyasi fupi, shamba hilo linategemea kuvunwa ndizi na kwenda kuuzwa sokoni na kuweza kupata kipato kidogo cha chakula.

Shamba kubwa la mananasi yakiwa yamekomaa kabisa yako tayari kuuzwa na kuvunwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara kuwahudumia wananchi wanaotumia bidhaa bora hiyo.

Kilimo cha kisasa cha nyanya zikiwa zimepandwa katika mifuko, tayari zimekomaa zikiwa za njano na nyekundu tayari kwa kuvunwa na kuweza kupelekwa sokoni kuuza na kupata kipato cha chini.

Nyanya nzuri zikiwa katika ulimaji ulio bora zikiwa zimewekwa kwenye mifuko zikiwa zimesha komaa. Zipo za kijani na nyekundu kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa katika masoko kuweza kujipatia kipato.

Kahawa nzuri iliyokuwa ipo shambani kwenye miti mizuri ikiwa na matunda mekundu na matunda ya kijani iliyokomaa, tayari kwa wakulima kwenda kuivuna na kuweza kuipeleka katika masoko, ili kuweza kujipatia kipato cha matumizi ya kupikia.

Shamba kubwa la mapapai ambapo yamelimwa kwa wingi yamepangwa kimstari mistari, chini kukiwa na mabomba meusi kwa ajili ya matone ya maji yakimwagilia mapapai hayo ili yaweze kukomaa kuyapeleka sokoni na kuweza kuyauza muuzaji apate kipato cha kujikimu.

Wanawake wakiwa wamevuna viazi mviringo vingi vinavyopendeza katika shamba, wakichambua wakiweka katika magunia kwenda kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kupata fedha za kujikimu katika maisha yao.

Mwanamke akiwa amesimama, akifurahia mavuno ya mananasi katika shamba lake, tayari amekwishapakia kwenye gari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza kujipatia fedha zaidi.

Mwanamke akiwa amekusanya rundo kubwa la kahawa akiwa amechambua iliyokomaa vizuri na akiwa anapakia katika viroba, huku akiwa amekashika koleo tayari kwa kuchanganya vizuri na kuweza kuipeleka sokoni kwa kuiuza.

Shamba nzuri la mboga ambazo ni chinese skumawiki nyuma yake kuna chipukizi ndogo ndogo za mboga kama chinese mchicha kabichi shamba hilo ni kwa ajili ya kuuza hizo mboga na kuzipeleka sokoni.

Shamba kubwa lililolimwa nyanya, zilizowekewa miti mizuri imesimamisha nyanya hizo. Pembeni kuna mboga ndogondogo kama chainizi, sukumawiki, zikiwa tayari zinaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa ili kuweza kujipatia kipato kidogo cha fedha.

Shamba kubwa lililovunwa mihogo iliyokuwa mizuri kabisa, ikiwa tayari imepakiwa katika mifuko mingi kwa ajili ya usafirishaji wa kwenda sokoni kuweza kuuza bidhaa hiyo iliyokuwa ni chakula bora kwa wananchi.

Shamba kubwa la kahawa wanawake wakiwa wanavuna kahawa hiyo, kahawa zilizo kuwa zimekomaa za njano, nyekundu tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza na kuweza kupata kipato cha biashara.

Shamba kubwa la migomba ya ndizi, likiwa limelimwa vizuri kwa ajili ya kupata ndizi hapo baadaye na kuweza kuzipeleka sokoni, kuziuza na kupata kipato cha pesa kwa ajili ya matumizi ya kujikimu.

Shamba kubwa la karoti mwanamke akiwa ameshika karoti mkononi na mwanaume akiwa anapanga karoti kwenye mfuko mkubwa, nyuma yao kuna nyumba makazi ya watu shamba hili linaonekana limeweza kubeba karoti nyingi nzuri za kupendeza.

Wakulima wakiwa wanavuna viazi katika shamba kubwa, wamevuna viazi na kurundika sehemu moja rundo kubwa la viazi mviringo, huku wakiendelea kuvuna, nyuma yao Kuna shamba kubwa mahindi, ambalo nalo ni tayari kwa uvunaji.

Nyanya nzuri zipo shambani zinapendeza, mkulima akiwa anafurahia mazao yake huku akipita kutembea na kreti, akiwa anavuna nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuziuza.

Pilipili hoho zilizovunwa na zinazoonekana vizuri, zikiwa ndani ya makreti kwa ajili ya kupeleka sokoni kuviuza katika shamba lililokuwa limelimwa kilimo cha kisasa na bora zaidi.

Wanaume wawili wakiwa wameshika maembe ambayo yako shambani, mti wa maembe huko vizuri umetoa maembe aina nyekundu katika shamba hilo ambako nyuma yake kuna mahindi mengi yamelimwa vizuri, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni.

Zao la biashara, shamba lililolimwa mahindi kwa wingi yaliyokauka, mama akiwa amesimama akifurahia mahindi hayo tayari kuyapakia kwenye magunia kwa ajili ya kupeleka sokoni kuyauza na kijipatia kipato kidogo cha pesa.

Shamba kubwa la nyanya zilizopandwa kwa ubora ambazo nyanya hizo zimeumbwa na kamba na fito ili kuwezesha kusimama na kukuza vizuri, pia mabomba meusi ya umwagiliaji yamelazwa chini ili kuweza kuinyunyizia nyanya hizo maji ziweze kukua vizuri.

Shamba kubwa la mboga, wanawake wakiwa wamebeba maplastiki yenye na mboga aina ya a korio na chainizi. Wakiwa tayari kupeleka sokoni kwa ajili kuuza na kupata kipato cha kujikimu.

Wakulima wakiwa shambani, shamba lililokauka mahindi wakivuna maindi hayo kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza na kuweza kupata kipato cha kujikimu, wakulima hao wamevaa buti na maovaroli kwa ajili ya kufanya kazi kwa uweledi.

Mkulima akiwa amevuna mahindi yake mazuri ya njano tayari kwa kuyasafirisha kiwandani kuyauza katika masoko, na mahindi mawili ameshika mkono mmoja muhindi mmoja mkono mmoja akiwa anafurahia zao lake ya biashara.

Wanawake wakiwa shambani, wakiwa wanaendelea kuvuna nyanya, mazao yanayofanana katika shamba hilo. Zimetapakaa chini nyanya, ambazo ni zao la chakula, lakini pia ni zao ambalo linapatikana mara nyingi sokoni. Wakizivuna nyanya hizo ili kuingiza sokoni kwa ajili ya kupata kipato.

Shamba kubwa la mahindi, limevunwa mahindi mazuri meupe. Mwanamke na mwanaume wakiwa wanachambua mahindi hayo tayari kwa kuyaandaa kuyaweka kwenye mifuko, kupeleka sokoni kuyauza na kupata fedha za kujikimu.

Wakulima wakiwa tayari wamelima viazi mviringo wakiwa tayari wamevipaki kwenye magunia maalumu kwaajili ya kupelekwa sokoni kuweza kuuza viazi hivyo, huku vingine vikiwachini kusubiri kuwekwa kwenye mifuko yao iliyokuwa mizuri.

Mkulima kijana akiwa amepiga magoti karibu ma migomba yake shambani, migomba inaoneka kuwa bado ni michanga na mbele yake kuna ndoo na toroli katika ulimaji wake wa migomba, ambapo migomba hiyo inaandaliwa kwa ajili ya zao la biashara ipelekwe sokoni kuuza.

Shamba kubwa la viazi, likiwa linavunwa viazi hivyo. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni, mwenzake pembeni, na wanaume nyuma yao wakiwa wanaendelea kuvuna viazi ili waweze kupeleka sokoni kuviuza na kupata fedha za kujikimu.

Mkulima akiwa amevuna mahindi yake. Mwanamke aliyesimama mbele akiwa anafurahi huku mahindi yake yametandazwa chini, nyuma yake shamba la mahindi lililokauka, tayari kwa kusogeza mahindi hayo na kuyapeleka sokoni kwa kuyauza.

Shamba zuri lenye udongo mweusi, ambapo kuna miche imeoteshwa ya maharagwe kwa ajili ya kilimo cha kisasa kilicho bora, chini kumelazwa mabomba ya umwagiliaji ili miche hiyo ipate kunyeshewa maji kidogokidogo na kukomaa kwa ajili ya kuuza hapo baadaye.

Shamba kubwa la kabichi mwanaume amevuna kabichi nyingi nzuri zilizo komaa tayari kwa kuzipeleka sokoni kuziuza, nyuma yake kuna nyasi zilizokauka mwanaune huyo akionyesha furaha tayari kuzipakia kuzipeleka sokoni.

Shamba kubwa la kisasa la kilimo cha nyumba ya kijani, likiwa limetandazwa bomba jeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa miche ya miti, ili iweze kukua vizuri na kuweza kupelekwa katika mashamba makubwa kwa ajili ya kuiotesha iweze kuwa ya biashara na matumizi mbalimbali.

Shamba kubwa la mapapai katikati kulikuwa kuna barabara ya vumbi ambayo ina nyasi zilizokauka kidogo, mapapai mawili yakiwa chini yameanguka papai za kijani na papai la njano ya kiashiria mapapa yao yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa, na kupelekwa kwa matumizi ya nyumbani na pia kuyauza.

Shamba kubwa zuri lenye kupendeza, likiwa limelimwa tikiti pamoja na mahindi ndani yake, pembeni kuna barabara inayoelekea kwenye makazi ya watu, nyuma yake zaidi kuna milima inayoonekana na matikiti hayo yanaonekana ni makubwa na mahindi bado hayajaweka watoto.

Shamba kubwa la viazi, tayari limevunwa viazi vitamu. Wanawake wawili na wanaume wakiwa wanachambua, huku wamechuchumaa chini. Pembeni kuna makreti ya kuweka viazi kwa ajili ya kupeleka sokoni waweze kuviuza.

Kitalu cha mboga zilizoandaliwa vizuri, aina ya saladi ikiwa na rangi ya kijani na nyekundu na njano. Mbele yake kuna kebichi imelimwa kwa ajili ya kuweza kuliwa pia kupeleka soko kwa mahitaji ya binadamu.

Shamba la kisasa likiwa limeoteshwa mboga katika mifuko, aina ya chainizi, sukuma wiki, na mwanaume huyu akiwa amevaa shati jekundu akijaribu kuvuna hizo mboga kwa kuzichuma. Nyuma yake kuna majengo marefu kama maghorofa, nyuma yake zaidi kuna miti mirefu inayopendeza, pia ni kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Mkulima akiwa shambani amevuna tikiti pia amelikata moja akituonyesha ni jekundu linapendeza na mbegu zake nyeusi nyuma yake ikionyesha shamba kubwa ambalo bado linamatikiti.

Shamba zuri linalotumia kilimo cha kisasa ambapo mwanamume anaendesha trakta nyekundu, akichimbua udongo na kuuchakata vizuri kwa ajili ya kuweza kulima kilimo kilicho bora cha kisasa hivi vifaa utumiwa kurahisisha kazi na kukuwa muda shamba hilo linatarajiwa kupandwa mahindi.

Kilimo cha kisasa kinachotumia sayansi na teknolojia, ikiwa mpunga unaoteshwa katika vijumba vijumba kwa kutumia mashine baadae kwenda kulima katika mashamba makubwa na kupata mazao bora ya biashara na kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mganga akiwa katika kilimo cha ndani cha kisasa, ambapo kinakutumia teknolojia ya kilimo ambayo hutumia mashine na mifumo mbalimbali, tunaona kuna saladi iliyoota vizuri ikiwa tayari kwa kuvunwa na kutumiwa katika matumizi mbalimbali.

Mimea ya Mboga ya kijani iko kwenye mfumo wa kisasa ikiwa ndani ya jengo chafu. Ni mfumo wenye maji wa haidroponi ambapo mimea imekuzwa bila udongo, inapata virutubisho kutoka kwenye maji na hewa kwa ajili ya kilimo bandia kutoka kwenye taa maalumu za redi pia inavyoonekana hapo.

Kilimo cha kisasa katika shamba la ndani ambapo mashine maalumu ya kubeba na kusogeza inatumika katika kuwezesha hilo shamba liweze kuwa vizuri na lenye kupendeza katika ulimaji bora.

Shamba zuri linalopendeza linalotumia kilimo cha kisasa, likitumia trekta na kulima au kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda, inalima mistari inavunja udongo mgumu ili uweze kupitisha hewa na maji, kirahisi inafaa katika ulimaji mzuri wa kilimo cha mitambo.

Shamba linalotumia mitambo ya kilimo safi kabisa ikiwa roboti ikitunza mimea ya matikiti maji ndani ya chafu ambapo matikiti tunayaona yakiwa juu, huku mifuko meupe ikiwa ina udongo kwa ajili ya uzalishaji ulio bora zaidi.

Shamba linalotumia miundombinu ya kisasa likiwa limeoteshwa aina ya saladi, ambazo zinatumia maji bila udongo zikiwa zimeota vizuri kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kwa wale wote wanaotumia.

Shamba kubwa zuri likiwa linatumia mashine ya kuvuna au ya kusindika malisho ya mifugo, mashine hiyo inaitwa balali katika ulimaji bora wa kisasa.

Samaki wanaofugwa wakiwa wazuri katika kisima maridadi chenye vioo, ndani yake kuna maua yaliyopandwa humo, pia samaki hao wanavutia wakiwa wamewekwa na mawe chini kidogo ya urembo, nyuma ya panda na samaki kuna mashefu mawili yaliyopangwa dawa aina za pembejeo, na kilimo kwa ajili ya wauzaji wa kilimo.

Ufugaji wa kisasa wa samaki ambao wamewekwa katika sanduku la kioo ndani yake wameweka majani ili waweze kupata oksijeni, samaki hao ni wazuri wakiwa na rangi ya bluu, njano na nyekundu wanavutia sana.

Ufugaji wa kisasa wa samaki, aina ya samaki zenye mapambo wakiwa katika chombo maalumu, huku wamewekwa na mti ili samaki hao kuweza kufurahi zaidi, hapo baadae wanaweza kupelekwa katika masoko kuweza kuuzwa.

Ufugaji wa samaki mzuri, ukiwa umeoteshwa majani katika bwawa hilo hao samaki wanahusishwa mazingira yaliyodhibitiwa, mara nyingi mimea majini huweza kuweka matanki ili kutoa oksijeni na malazi ya samaki wakapate kukua vizuri.

Samaki mkubwa mzuri aliyechambuka matamvua, mwenye rangi ya uruzuani, ugoro na nyeupe, akiwa katika bwawa au beseni la kufugia samaki hao. Pia anaweza akawa samaki wa mapambo au samaki wa ulaji kama chakula.

Samaki akiwa katika kisima cha kufugiwa, akiwa ana rangi ya kuvutia, rangi ya urujuani na rangi nyeupe. Samaki huyo anatumika kama mapambo na pia anaweza kuliwa kwa matumizi ya kawaida ya kila siku.

Ufugaji wa samaki wa kisasa ambao wanafugwa kwaajili ya biashara, ambapo samaki wanatunzwa vizuri katika mazingira yaliyo dhibitiwa. Wakiwa ndani ya banda la kioo kama vile mabwawa na mitangi maalum kwa lengo la kuuza na kupata faida katika ufugaji huo.

Mabwawa makubwa ya samaki yaliyojengwa kwa ustadi wa hali ya juu yamefunikwa kwa nyavu za kijani, nyavu hizo zinaweza kutumika kuzuia wadudu na wanyama wengine wasiweze kuwawinda samaki haya ni mazingira ya asili, mbele yake kuna miti nyuma yake kuna nyumba ndogo ambapo watu wanaishi.

Samaki mzuri anayependeza mwenye rangi ya bluu na nyeupe, akiwa katika bwawa la ufugaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Pia kwa ajili ya urembo kama anavyoonekana.

Shamba kubwa la mahindi yaliyokauka, likiwa tayari linatarajiwa kuvuna mhaindi hayo kwa ajili ya chakula, kuwasaidia watu katika jamii kupata chakula na kuzuia njaa itakayowakabili.

Mbegu bora zilizowekwa katika magunia ambapo kuna mahindi, karanga na aina nyingine za maharagwe, ambazo ni mbegu bora katika chakula zilizoandaliwa kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Magunia yalioyojaa nafaka na mbegu mbalimbali yakiwemo mahindi, mchele, mtama, maharagwe, karanga yakiwa katika utaratibu uliopangwa vizuri ambazo zote ni mbegu na bidhaa za chakula katika kilimo cha kisasa.

Sehemu maalumu ya upandaji wa miti porini ikiwa na miche mbalimbali ya miti pembeni kuna roli kubwa kwa ajili ya kubeba vitalu vya miche ya miti na kwenda kupanda katika mashamba yaliyoandaliwa kwa ajili ya miti hiyo.

Mazingira mazuri ya kupendeza, sehemu ya poli iliyooteshwa miche midogo midogo ya mitikatika vitalu, kwa ajili ya kwenda kupandwa sehemu maalumu. Nyuma yake kuna shamba la mahindi yaliyokauka, pembeni kuna miti ya mapapai ambayo hutumika kama kuliwa matunda.

Mwanume aliyesimama ameshika mche wa mti katika kitalu cheusi kilichooteshwa, nyuma yake na pembeni yake kuna miche mingi tayari kwa kwenda kupandwa katika shamba ambalo litakuwa na pori zuri la miti kwa ajili ya kuivuna apo baadae.

Pori zuri linalopendeza mwanaume akiwa katika pango la pori huku akinyoosha mkono wake, pia kuna barabara imepita katikati, mbele yake kuna ngazi ngazi zikielekea huko na miti ya kijani inayopendeza.

Mandhari nzuri ya porini inayopendeza. Kushoto na kulia kuna misitu minene ya kijani, pia kuna barabara ya vumbi na mstari mweupe, ukionyesha njia watu wafuate kupita huko, kuelekea mbele zaidi katika mashamba na makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya kupendeza, babu akiwa katika miche iliyopandwa vizuri kwenye vitalu, ndani ya nyumba ya vitalu akiwa anachukua kwa ajili ya kwenda kupanda sehemu maalumu iliyoandaliwa.

Mwanamme akiwa anatumia kilimo cha umwagiliaji kumwagilia miche ya miti katika shamba, ili baadaye iweze kukua vizuri na kuipanda kwa wingi sehemu maalumu, iliyoandaliwa mbele yake kuna mwanamume pia anatumia kilimo cha umwagiliaji wa mpira, nyuma zaidi kuna miti mirefu kuashiria ni sehemu maalum ya upandaji miti.

Pori zuri la kuvutia likiwa na miti ambayo miti hiyo mmoja umeanguka ukiwa umeota uoto wa asili ya kijani ikiwa ina anguka anguka chini, miti hiyo inavutia kuiangalia pembeni kulia kuna barabara ya udongo inayoonekana vizuri.

Mwanamke akiwa ameshika mti mdogo akijaribu kupanda katika pori ambayo imeandaliwa kwa uzalishaji wa miti mbalimbali, mwanamke huyo akiwa amevaa mipira mikononi kuashiria kuepuka matatizo kama magonjwa hivyo yupo vizuri katika upandaji wa miti.

Kundi kubwa la watu wanaume kwa wanawake wakiwa wanasikiliza kwa umakini kutoka kwa mtaalamu ambae ni mwanamke alie katikati, akiwa anatoa maelekezo katika kitalu cha miti ambapo miche midogo imepandwa kwenye mifuko, kwa ajili ya kupelekwa katika mashamba ili iweze kuwa miti ya biashara.

Shamba kubwa linalochukua nafasi katika misitu hii ni sayansi na mazoezi ya kuunda, kusimamia na kuhifadhi misitu pamoja na rasilimali zake. Misitu hupandwa miti, huvunwa, na husimamiwa ili kuhakikisha kuwa inakua kwa njia inayolinda mazingira na kutoa faida za kiuchumi kwa nchi.

Mandhari nzuri inapendeza katika ulimaji wa maua mbalimbali ikiwa inaashiria utunzaji wa mazingira safi, huleta hewa katika makazi ya watu na wanyama.

Mandhari nzuri ya porini ikiwa inapendeza na inayovutia ikionyesha barabara katikati inayoendelea kwenda katika vijiji vya watu miti yenye matunda, miti yenye maua ikiwa inavutia sana.

Kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kikiwa kinategemea maji katika kuzalisha mboga mboga, aina ya saladi inayooneka ikiwa imechipua vizuri, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mahotelini.

Kilimo bora cha kisasa cha hydroponi kikiwa kimetayarishwa katika ndoo nyeusi, ndani yake kimewekwa maji ambacho ni kilimo cha kisasa ikiwa imepandwa saladi nzuri yenye kuvutia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mimea ya kilimo inayotumia haidroponi kwa vitendo. Ni kilimo cha mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea hiyo Inategemea maji yenye virutubisho muhimu, tunaona katika mabomba meupe mimea imepenya vizuri na mboga zinapendeza.

Shamba la kilimo cha kisasa cha haidroponiki, mimea inakuzwa bila udongo, ikitegemea maji zaidi zaradi zimeota vizuri zikiwa juu ya mabomba meupe yaliyo pangwa katika viunzi maalumu yenye virutubisho vinavyozunguka kwa mfumo huo.

Ufugaji wa vifaranga vya kuku wa kisasa, unaotumia teknolojia iliyo nzuri, vifaranga hao wamepangwa wengi katika chumba kimoja katika safu, waweze kukua na kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji, kuweza kupata nyama bora.

Shamba la uyoga linaloonekana likiwa na uyoga mzuri kwa ajili ya kuufuga au kutunza na kupeleka kiwandani. Kilimo cha uyoga, kinaweza kuwa ni mbegu unazozalishwa katika mazingira maalumu ili kuweza kuvunwa na kupeleka katika kiwanda kwa ajili ya uchakataji.

Nyumba ya kijani ambayo inatunza kilimo kikuu kizuri, kilimo hicho kikiwa kimepandwa mboga nyingi kilimo cha kisasa, ambacho yatarajiwa kutoa miche mizuri na kuweza kuipanda katika mashamba, kwa ajili ya kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba kubwa linalimwa kwa mtindo wa kisasa trekta likiwa linaendeshwa na mwanamume, huku mwanamume mwingine amesimama mkono wa kushoto likiwa linachimbuliwa udongo uliokuwa laini na mzuri kwa ajili ya kulima kilimo kilicho bora na cha kisasa kupata mazao mengi na kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Mazingira ya shambani yanayopendeza; kushoto na kulia kumelimwa vizuri, katikati kuna barabara ya vumbi, nyuma kuna mwinuko uliolimwa shamba vizuri kwa miraba minneminne, na mbele yake kuna makazi ya watu, na miti mirefu inayopendeza.

Shamba kubwa la nyanya zilizokuwa zimekomaa, chini yake kuna barabara za vumbi na katikati kuna nyanya zilizosimamishwa katika miti myekundu na za kijani na zinazoendelea kuiva, tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uchakataji, na kupata bidhaa bora inayotumika katika matumizi ya binadamu.

Shamba kubwa la nyanya limelimwa kwa umaridadi mzuri kabisa, pembeni kuna miti iliyofungwafungwa ili nyanya ziweze kusimama vizuri. Mwanaume akiwa shambani anaendelea kuhudumia hizo nyanya, tayari kwa kupeleka kiwandani kwa ajili ya uchakataji.

Ng'ombe wazuri wanaokula chakula wamejengwa katika banda zuri la kisasa wakiwa wamewekewa sehemu nzuri wakila mashudu tayari wakiwa wanafugwa ili wapelekwe viwandani kwa uchakataji kupata nyama bora halisi na pakeji tofauti tofauti kwa matumizi ya nyumbani.

Shamba kubwa limelimwa mboga katika kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya hali ya juu kwa lengo la kuzalisha mazao mengi zaidi, pia shamba hilo hutumia matumizi ya mbolea na dawa za kemikali mashamba makubwa yanayoonekana yanalimwa.

Shamba kubwa la kisasa, linalotumia teknolojia ya kisasa katika kulima zao la nyanya ambazo zimeiva vizuri, zikiwa zimekomaa kwa ajili ya kuboresha uzalishaji na kupunguza gharama, kupata faida na kupelekwa katika masoko kuuzwa.

Shamba kubwa linalimwa kwa kutumia ulimaji wa kisasa likiwa na jembe rangi nyekundu ikiendelea kutifua udongo huo mzuri mweusi, kwa ajili ya kilimo kwa kupeleka kiwandani mazao ili kuweza kupata malighafi iliyo bora zaidi.

Shamba kubwa la mananasi lililolimwa kwa ustadi katika kilimo cha kisasa, limeandaliwa kwa ajili ya kupelekwa matunda hayo shambani kuandaa bidhaa zilizo bora kama juisi, matunda katika matumizi ya kawaida ya kila siku.

Ng’ombe wazuri wanaofugwa shambani kwa ajili ya kuwaandaa kupelekwa viwandani kwa uchakataji wa nyama bora kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na sehemu mbalimbali wanazohitaji nyama hizo kwa ajili ya kitoweo.

Wanawake wakiwa katika kiwanda wakifunga maua katika mafungumafungu kwa ajili ya uchakataji wa maua hayo ambayo yanapendeza katika kiwanda hicho, kwa ajili ya kuweza kuyauza sokoni na kujipatia kipato kidogo.

Kilimo cha ndani kikiwa na vitalu vizuri vinavyopendeza ,kimeandaliwa kwa kilimo cha kisasa, ambapo kuna udongo mwekundu uliowekwa lundo, na katika ulimaji uliobora kilimo cha kisasa.

Nyumba kubwa ya mimea, ikiwa imepandwa mimea mingi ndani yake katika hali nzuri na mazingira ya kupendeza. Pembeni kuna miti ya kijani kibichi ili kuandaa mifumo mizuri ya upandaji, huwezesha wakulima kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea hiyo.

Kilimo cha ndani kikiwa kimelimwa mboga nyingi ndani yake, nyuma yake kuna miti mirefu ya kijani na milima inayoonekana inavutia kwa kuiangalia, huku kukiwa kuna udongo mweusi na barabara inayopita.

Kuku wazuri wa rangi ya kahawia na midomo myekundu wakiwa katika banda kubwa liliojengwa vizuri kwa kutumia mbao na wengine wakiwa katika vibanda. Kuku hao wanapata huduma safi, chakula wakiwa wamewekewa maji na wakiwa wamewekewa taa katika kuwajenga waweze kwenda katika biashara.

Shamba lenye kuku wengi, wakiwa katika kundi kubwa la kuku ndani ya jengo, wakilishwa kwa mfumo wa kisasa, ambapo ni dhahiri ufugaji wa kuku wa viwanda unalenga uzalishaji wa mifugo hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali katika jamii.

Shamba kubwa la mahindi yaliyolimwa vizuri yakiwa na udongo mwekundu nyuma yake kuna miti midogo midogo ya kijani na nyuma zaidi mlima mrefu umependeza; shamba hili limeandaliwa kwa ajili ya zao la biashara lilimwapo na kupelekwa viwandani kwa uchakataji.

Banda kubwa la ufugaji wa nguruwe likiwa na nguruwe wengi waliotenganishwa katika vizimba, ambapo nguruwe hao wanazalishwa kwa wingi katika shamba, ili waweze kupelekwa kiwandani; inaonekana nguruwe hao ni kwa ajili ya kupata nyama na matumizi ya nyumbani.

Kilimo cha kisasa shamba lililoandaliwa lenye udongo mzuri ikiwa limepandwa aina za mboga, katikati kuna mabomba meusi yamelazwa kwa ajili ya umwagiliaji ulio bora, mimea hiyo iweze kuchipua na kukua vizuri kisha baadaye kupata bidhaa bora.

Kilimo cha kisasa, shamba kubwa lenye udongo mweusi na mabomba yaliyolazwa chini kwa ajili ya umwagiliaji wa mboga hizo za maboga, hapo baadae ziazne kukua na kuzipeleka sokoni kuuza, kwaa ajili ya matumizi ya nyumbani na mabo mengine.

Shamba kubwa la mbogamboga likiwa liko upande wa kushoto na wa kulia, katikati kuna mfereji mkubwa uliyochimbwa na kuweka bomba lililopakwa rangi nyeupe likiwa limetobolewatobolewa kwa ajili ya kumwagilia shamba hilo, hasa katika maeneo yenye ukame ambapo mvua haifiki ya kutosha, hii inasaidia mboga hizo kukuwa na kupata maji kwa wakati sahihi.

Shamba kubwa lililolimwa miche mbalimbali likiwa linatumia kilimo cha ndani kwa huifadhi mzuri zaidi, katika udongo uliyokuwa mzuri mweusi na pia inasaidia umwagiliaji wa kunyunyuzia mimea hiyo iweze kuota vizuri na kukomaa safi.

Shamba kubwa lenye udongo mweusi likiwa limepandwa pilipili mbuzi, katikati mabomba meusi ya kuweza kumwagilia ili shamba liweze kupata virutubisho vizuri na maji ya kuoteshea mimea hiyo kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa kuuza.

Shamba kubwa zuri la kupendeza, likiwa limepangiliwa matuta vizuri na katikati yake kuna maji. Maji hayo hutumika kumwagilia hilo shamba kwa kuweka mipira meusi inayomwagilia shamba, ambalo litapandwa miwa au mpunga kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa lililopandwa mboga nyingi, ambalo linatumia umwagiliaji wa kisasa. Shamba linalotarajiwa kuvunwa katika kupeleka biashara sokoni, ambapo watu wengi hutumia umwagiliaji; kilimo cha kisasa.

Mwanaume akiwa katika shamba kubwa la maparachichi, maparachichi yaliyokuwa juu yamekomaa, pembeni yakiwa yanamwagiliwa miche ambayo anatumia bomba la umwagiliaji ili kuiwezesha kukua kwa ufasaha na kwa ustadi zaidi.

Shamba kubwa lililopandwa miche ya mbegu aina ya chainizi likiwa na mabomba ya kumwagilia mbegu hizo, kwa ajili ya kupeleka katika mashamba makubwa kwa kilimo cha kisasa na bora zaidi.

Kitalu cha bustani ambacho kimekaa kama kitanda udongo umepandwa na kuna mabomba membamba meupe yaliyopangwa kwa mistari, mabomba haya yanakuwa kwa ajili ya umwagiliaji wa matone ambapo maji hutolewa polepole kwa mimea ili yaweze kukua vizuri.

Shamba kubwa lililoandaliwa pembeni kuna mahindi mbele yake kuna maharage katikati ya shamba kuna mtaro, ambao umechimbwa bonde jeupe ambalo kumewekwa bomba ambalo linaweza kupitisha mfumo wa umwagiliaji, unaweka maji chini ya ardhini ili kulisha mimea hiyo.

Shamba kubwa la kisasa, linalotumia kilimo cha umwagiliaji, likiwa limepandwa vizuri katikati kuna maji na mipira inayoweza kuleta unyevu nyevu wa matone katika mimea hiyo katika ulimaji ulio bora wa kisasa.

Mwanaume akiwa katika shamba la vitalu ya miche ya miti mbalimbali, akiwa anatumia umwagiliaji kwa kutumia mpira ambapo atamwigilia hiyo miti yote ili aweze kupata iliyokuwa bora na mwanaume huyo amevaa ovalori.

Shamba kubwa lililopandwa maharage likiwa limelazwa mabomba chini, kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, yakipata matonematone shamba hilo ili kukuza maharage hayo katika kilimo cha kisasa na kuweza kupeleka sokoni bidhaa iliyokua bora.

Mwanaume akiwa katika shamba lenye vitalu lilopandwa mbogamboga na miti na maua akiwa anamwagilia kilimo cha umwagiliaji akitumia mpira. Na mwanaume mwingine akiwa mbele yake kidogo, akimwagilia miche hiyo ambapo itaenda kupandwa kwa ubora zaidi katika shamba kubwa.

Shamba kubwa lililolimwa mboga aina ya maboga, likiwa linatumia kilimo cha umwagiliaji, kukiwa kuna mipira meusi imewekewa katikati kwa ajili ya kupata unyevuunyevu wa maji na matonetone ili kuweza kurutubisha shamba hilo.

Shamba kubwa zuri lililolimwa vizuri, katikati kuna mifereji ya maji ambayo hutumika kunyunyuzia shamba hilo, liweze kupata maji na mimea kuweze kukua vizuri, kuweza kutimiza malenge na kupelekwa shambani kwaajili ya uuzaji ulio bora.

Kilimo cha kisasa kikiwa kinalimwa katika sehemu mbalimbali, yamepangwa matuta katika ustadi ulio bora katikati yamepitishwa mabomba maalumu kwaajili ya umwagiliaji wa kilimo hicho ambacho ni bora zaidi.

Mandhari mazuri ya kupendeza; katikati kuna barabara ya lami nzuri inayopita kuelekea kwenye makazi ya watu, mbele kuna milima, pembeni kuna miti midogo midogo ya kijani, na watu wakiwa wamesimama na vyombo vya moto kama vile pikipiki.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa ni sehemu ya hifadhi ya wanyama. Wanyama wako kwa mbali, nyasi fupifupi za kijani, na miti mifupi; nyuma yake kuna mlima mrefu uliyokuwa na theluji juu au barafu, na wingu jepesi la bluu.

Mandhari nzuri ya kupendeza ya shambani, ikiwa katikati kuna barabara ya vumbi na miti imeota pande zote mbili. Mbele kabisa kuna nyumba inayoishi watu, katika barabara hiyo hupita magari na matrekta kwa ajili ya kwenda kulima huko.

Mandhari ya kupendeza ikiwa imelimwa kilimo cha mchele au mpunga, ikiwa imepandwa katika miraba miraba, nyuma yake kuna pori kubwa lenye miti mirefu ambapo ndani yake kuna wanyama wanaishi humo.

Mandhari nzuri ya kupendeza inayovutia , miti mifupi mifupi kwa kijani kibichi , nyasi ndani yake kuna makazi ya watu wakiishi, nyuma kuna milima inayoonekana yakivutia kabisa na ndani yake kuna wanyama wadogo wanaoishi humo.

Mandhari nzuri ya hifadhi ya wanyama, ikiwa na nyasi zilizokauka kipindi cha kiangazi, na miti mifupi mifupi, ambapo wanyama huishi hapo na kutembea; nyuma yake kuna milima inayoonekana, ikiwa na jua zuri la kupendeza.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa na milima mirefu iliyojikunja, katikati kuna barabara ikionyesha kuelekea kwenye makazi ya watu na miti ya kijani kibichi, nyasi zinazopendeza katika milima hiyo.

Mto mkubwa uliopita katikati ya pori ambapo kuna mandhari nzuri, pembeni kuna miti mirefu na nyasi zilizokauka; nyuma yake kuna onekana mlima mrefu unaovutia na unaopendeza.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa ni hifadhi ya wanyama, twiga mnyama mrefu porini anayependeza mwenye madoamadoa na shingo yake iliyonyooka vizuri, nyuma yake kuna majengo marefu na makazi ya watu ambayo yako karibu na hifadhi hiyo.

Mandhari nzuri inapendeza, ikiwa inahifadhi wanyama, nyasi zilizokauka vizuri chini na miti mifupi mifupi, wanyama wakiwa wamepumzika baada ya kuona jua ni kali nyuma zaidi kuna milima inayo pendeza.

Mandhari ya kuvutia ikiwa ni hifadhi ya wanyama mbele kuna pundamilia mzuri mwenye rangi nyeupe na nyeusi, nyuma yake kuna swala wengi na nyuma yake zaidi kuna miti mifupi midogomidogo nyuma zaidi kuna milima inayoonekana inapendeza wanyama hao wakifurahia mazingira yao.

Mandhari nzuri ya kupendeza hifadhi ya wanyama pori wanaowapendeza wakiwemo tembo, nyumbu, twiga wakiwa wanakula nyasi zilizokuwa na ubichi wa kijani tembo wakitembea kwa umbali twiga wakiwa mbali zaidi nyuma yao.

Mandhari nzuri yenye kupendeza katikati kuna bonde la maji lililopita kuelekea nyuma zaidi, kushoto na kulia kuna msitu mkubwa wa miti iliyokuwa ya kijani katika mazingira ya kuvutia.

Mazingira mazuri ya porini yakiwa na kijani kibichi, nyasi, pia miti midogomidogo inayopendeza; mbele yake na nyuma yake kuna mlima unaoonekana vizuri ukiwa umefunikwa na wingu angavu.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa ina barabara ya vumbi iliyochimbika katikati ya eneo lenye milima michache na udongo mkavu kwa mbali kuna milima ambayo inaonekana, mazingira yanaonekana kuwa yenye ukame katika pori hilo.

Mlima mzuri mrefu wenye mandhari ya kupendeza ukiwa na mabondemabonde huku pembeni kuna miti ya kijani kibichi na nyasi nzuri za kupendeza, pembeni kuna majani yaliyokauka ikiashiria wazi kuna wanyama wanaoishi jirani na mlima huu.

Mandhari nzuri ya kupendeza, mto uliopita juu katikati ya ardhi yenye mawe. Pembeni kuna miti midogomidogo ambapo kuna eneo zuri, kavu, dogo la nyasi ndefu zilizokuwa zimeota kando ya maji hayo, katika hali nzuri inayopendeza.

Mandhari mazuri ya kupendeza kukiwa kuna udongo mwekundu na barabara iliyo katikati, upande wa kushoto na upande wa kulia, ikiwa nyasi zimekauka, miti iliyokauka, na milima ikiwa nyuma yake mirefu, yenye mabonde wa bonde ikionyesha mazingira katika hali ya ukame.

Mandhari nzuri yenye kupendeza yenye uwoto wa asili wa kijani kibichi, nyuma yake kuna milima miwili mirefu ikiwa imeangaziwa na wingu jeupe na rangi ya bluu katika mazingira hayo huleta hali safi ya hewa.

Mazingira ya kupendeza ambapo ni sehemu ya hifadhi ya wanyama. Mnyama akiwa amelala chini; nyuma yake kuna nyasi zilizokauka, mbele yake kuna miti ya kijani, mbele zaidi kuna makazi ya watu kama viwanda vinavyokuwepo hapo.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa ina milima iliyokuwa na nyasi kavu ikiwa imefunikwa na nyasi chache zilizokauka, sehemu kubwa ya ardhi inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na njano, mabonde yanaonekana katikati hapo.

madhari ya kuvutia, ikiwa imekauka nyasi, nyingine zipo za kijani, nyuma yake kuna makazi ya watu, nyuma yake zaidi kuna milima inayoonekana ikivutia na jua linaloangaza vizuri.

Ziwa kubwa linalopendeza na mandhari ya kuvutia, yakiwa yamezungukwa na ukijani kibichi, miti midogomidogo. Mbele yake kuna mlima unaonekana uliofunikwa na wingu angavu rangi ya bluu.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa ni porini upande wa kushoto kuna miti mirefu na upande wa kulia huwa kuna miti mirefu katikati barabara ya vumbi inapita kuelekea mbele zaidi ambako ni inaleta hali nzuri ya hewa na wanyama wakiwa ndani yake.

Mandhari nzuri ya kupendeza, ikiwa ina barabara katikati, ambapo mwanamke mmoja amevaa kofia akitembea katika milima yenye miamba mikavu, ambayo inavutia kwa kuitazama.

Mazingira mazuri ya mlima uliokuwa mrefu ukiwa na miti midogo midogo, inayopendeza na nyasi nzuri za kijani mlima huo ukiwa umeangaziwa na wingu jeupe ukivutia zaidi kwa kutazama.

Miti mifupi nyuma yake kuna milima iliyokuwa imegawanyika gawanyika barafu iliyoanguka juu yake, theluji hiyo inaonesha kuwa sehemu hiyo hupatikana kwa wingi baridi ya kutosha.

Mandhari nzuri ya kupendeza, mto mkubwa umepita katikati ya eneo lenye ardhi ya kijani miti na mimea inaonekana kwa mbali na vilima. Mashamba yaliyolimwa na ndogo vijijini inaonekana katika uoto wa asili katika makazi yalioko kijijini.

Mazingira mazuri yanayopendeza kukiwa kuna miti miwili mirefu, mmoja mfupi na mwingine mrefu majani ya kijani kibichi, nyuma yake kuna majani yaliyokauka na milima midogo ambapo yanapendeza kwa kuyaangalia katika pori hilo.

Mandhari nzuri ya kupendeza kukiwa kumepita mfereji wa maji kushoto na kulia na nyasi za kijani na udongo uliokauka, nyuma yake kuna msitu wa miti mirefu ambayo inapendeza.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa ina miti mirefu ya kijani, nyasi za kijani kibichi. Nyuma yake kuna milima inayoonekana, ikiwa imeangaziwa na jua na wingu jeupe angavu.

Mandhari nzuri ya kupendeza ikiwa na mito pembeni na mifereji ya maji yanayopita kuonyesha mtiririko wa maji kuelekea kwenye bahari, kwenye mabwawa makubwa ili kuweza kusaidia watu wanaohitaji huduma ya maji katika mashamba na katika vijiji.

Mizinga ya nyuki ikiwa katika masega ili kupata asali na nta na mazao mengine ya nyuki, mganga aliyevaa koti jeupe akiwa ameshika katika boksi lililojaa nyuki na sega kwa ajili ya kuweza kuvuna.

Mbuzi wazuri weupe wakiwa wamesimama katika banda lao na wengine wamelala na kondoo ndani yake wakiwa wamelala na kusimama waliojengewa vizuri kwa miti iliyosimama, mbuzi hao wako tayari kwa ajili ya ufugaji pia kuwapeleka katika masoko ulioziuza.

Mbuzi mzuri akiwa amependeza mwenye rangi nyeupe na mwenye afya nzuri, ni aina ya ufugaji wa kibiashara mbuzi huyo akiwa katika mazingira mazuri yakupendeza, hivyo ni ufugaji wa mifugo katika aina ya mbuzi anayekamuliwa maziwa.

Bata wazuri weupe kwa weusi wakiwa latika eneo lao huku katikati wamewachimbia kisima cha kunywea maji, mwanamke aliyesimama akiwa amevaa buti akiwarushia chakula nyuma yake kuna vibanda kwa ajili ya kuingia kulala humo.

Kuku wazuri wenye kupendeza mchanganyiko wenye madoadoa, weupe, wakahawia na weusi, nyuma yake kuna banda la kuku wengine wakiwa ndani, pembeni kuna nyumba ya mtu anayeishi. Mwanaume ameshika kuku wawili mweusi, na mwekundu, tayari kwa kwenda kuwapeleka sokoni kuwauza.

Mfugaji wa bata na kuku; waliokuwa na rangi nyeupe na kahawia akiwa anatoa maelekezo kwa kuku hao, huku nyuma yake kukiwa na uzio wa mitimiti ya kijani na maua mekundu katika mazingira yanayopendeza.

Kuku wengi weupe wakiwa katika vibanda vilivyojengwa kwa chuma wakiwa wamewekewa vibao vya kulia chakula kuku hao wakiishi kwa mfumo wa kisasa katika banda kubwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kibanda kizuri cha kuku kilichojengwa, wakiwa kuku ndani yake wa rangi ya kahawia na nyeupe, kuku hao wakilishwa katika hali ya usafi na ufugaji wa kisasa kwaajili ya baadae kuweza kuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Makalai mengi yakiwa yamebeba aina tofauti za mbegu. Mbegu hizo zimeandaliwa kwa njia ya kilimo bora cha kisasa. Kuna aina tofauti hapo kama mbegu za mahindi, mchicha, mtama, ulezi, karanga na kadhalika. Zimeandaliwa kwa ajili ya kupelekwa mashambani.

Magunia meupe yakiwa yamepangwa vizuri kwa ustadi yakiwa yamewekwa mbegu nzuri kwa ajili ya kulimia kilimo cha kisasa. Wanaume wakiwa wamesimama pembeni na kuyashangaa magunia na kuyashona vizuri kwa ajili ya kilimo bora cha kisasa.

Shamba kubwa maalumu kwa ajili ya kuotesha miche mbalimbali, ambayo itapelekwa katika mashamba, kuoteshwa na kukua katika zao bora la biashara, ambazo ni mbegu zinazotumika kuotesha hapo, baadaye na kuwa zao zuri la kilimo safi..

Kitalu maalumu kilichooteshwa katika nyumba ya kijani, ikiwa imewekwa miche mbalimbali kwa ajili ya kuweza kulima baadae kilimo cha kisasa, katika utaratibu ulio maalumu na kilimo bora zaidi.

Kilimo cha kisasa cha sayansi na teknolojia kikiwa kimeoteshwa ndoo na mbegu, zilizopandwa katika ndondoo kwa ajili ya kuziandaa kwenda kupeleka kwenye mashamba makubwa kwa ajili ya kilimo bora cha kisasa.

Magunia yaliyojazwa mbegu ya aina mbalimbali kwa ajili ya kilimo cha kisasa, ambapo mbegu hizo zimeandaliwa kwenda kupandwa mashambani kwa kilimo safi zaidi aina ya mbegu ya njegele maharagwe, mahindi na kadhalika.

Mifuko ya magunia meupe ikiwa na mbegu tofauti katika mifuko hiyo kama mahindi, maharage, pia njegere, kunde, na mboga zingine zilizokauka kwa ajili ya kupeleka kwenye kilimo bora na kuuza hizo mbegu kwa wakulima wanaohitaji.

Shamba kubwa lenye udongo mzuri linalimwa kwa ajili ya kilimo cha mbegu ambapo udongo wake ni mzuri, utawekea katika ulaji na kupanda mbegu hizo kuweza kulima kilimo kilichobora cha kisasa.

Kitalu kizuri kilichoandaliwa aina ya kitanda, kikiwa kimechorwa mirabamiraba au mistari. Mwanaume mmoja ameshika mbegu kwenye kikopo, akiwa anapanda humo kwa ajili ya kuotesha, hapo baadaye waweze kwenda kuotesha kwenye mashamba na kulima kilimo bora cha kisasa.

Kilimo cha ndani kinachopendeza, katika ukuzaji wa mbegu bora za kisasa mbalimbali, maua yaliyooteshwa, mboga mboga zilizooteshwa, kwa ajili ya kwenda kuzipanda katika mashamba makubwa ya kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa zuri lililokuwa ni kwa ajili ya kilimo cha mbegu, mbegu zilizoteshwa kwa utaratibu kwa ajili ya kupanda zaidi na kuuzwa. Pia kuna bomba lililopitishwa kwa ajili ya matone ya maji ili kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha.

Magunia ya mbegu yaliyopangwa vizuri, yakiwa mifuko meupe, wakulima wakiangalia mbegu hizo aina ya mahindi katika kuandaa kwenda kupanda katika mashamba, kilimo kilicho bora cha kisasa.

Paketi za mboga za nyanya, pia pilipili hoho na mbogamboga za majani kama saladi, ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa ili kuweza kupandwa kwenye mashamba na kuweza kuuzwa kujipatia kipato.

Miche midogo ya mimea ikiwa ni miche ya nyanya iliyoanza kuota, imepandwa kwenye vyombo vidogo vyeusi ambavyo vinatumia vitalu, hutumika kuzalisha miche mingi kwa wakati mmoja, ambaye baadaye itahamishwa shambani kwa ajili ya kilimo kilicho bora.

Aina tofauti za mbegu ikiwa katika vikapu kama; maharagwe, karanga, njugu, choroko, dengu zikiwa katika vikapu ambapo zinauzwa bidhaa hizo kwa ajili ya kilimo bora na cha kisasa zaidi.

Duka la pembejeo kukiwa kuna mifuko mingi mizuri iliyokuwa na mbegu kama ulezi, maharage, njugu, karanga, kwa ajili ya kilimo cha kisasa kuweza kwenda kupanda kwenye mashamba yaliyo andaliwa.

Pakiti ya mbegu inayoitwa "simlaw seeds" mfano wa mbegu ambayo inahusika na kilimo, katika pakiti inaonyesha mbegu hiyo inauzwa katika maduka ya pembejeo, kwa ajili ya wakulima kuweza kutumia mbegu za kisasa na zilizo bora.

Pakiti ya mboga aina ya "Ethiopian", mboga iliyo kwenye pakiti ambayo inatumika katika kilimo cha mbegu, ambayo ni utaratibu wa kuzalisha na kusambaza mbegu bora kwa ajili ya kilimo katika shamba na kadhalika.

Duka zuri la pembejeo likiwa limepangwa katika safu nzuri, mwanamke akiwa dukani hapo kwa ajili ya kuuza mbegu bora ya kilimo cha kisasa katika mashamba makubwa yanayotakiwa kupata huduma hizo.

Shamba lenye mimea midogo ni miche iliyopandwa kwa ajili ya kilimo bora, mifumo ya umwagiliaji itatumika katika kuboresha kilimo hicho, hapo mkulima mmoja akiwa anaonyesha namna gani wanafanya utaratibu katika shamba hilo.

Masanduku mawili yaliyojazwa bidhaa kwa upande wa kulia na katikati kuna makopo mengi ya bati yaliyojaa vizuri na juu yake kuna mitungi ya kioo ya nyanya, kwa upande wa kushoto kuna pakiti chache za kijani zilizo na picha ya nyanya yenye maneno "techikomu" na tomato juu yake ambayo inaonekana kuwa ni pakiti za mbegu.

Mbegu zilizooteshwa vizuri katika viboksi vya plastiki kwa ajili ya kuweza kwenda kupanda katika mashamba, ambapo mbegu hizo zitaota vizuri na kuleta mazao yaliyo bora katika jamii.

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo cha mbegu ambalo linautaratibu wa kuzalisha, kuvuna na kusindika mbegu zenye ubora wa hali ya juu, na kupanda lengo ni kuhakikisha wakulima wanapata mbegu zenye afya zinazoweza kuota.

Shamba kubwa lililopandwa mbegu aina ya mahindi, likiwa limepangwa kwa ustadi wa hali ya juu katika mistari iliyonyooka, ambapo mbegu hiyo ni bora kwa kilimo cha kisasa, kuweza kuhamishia katika mashamba mengine na kuweza kupata zao bora zaidi.

Waganga wa mifugo wanafanya kazi ya kutibu na kutunza afya za wanyama, wakiwa wamevaa makoti meupe (wawili na wengine wawili wakiwa wameshika mbwa hao na gari nyeupe); nyuma yake kuna ukuta na nyuma yake zaidi kuna makazi ya watu. Kazi yao ni kuchunguza na kutambua na kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama hao.

Waganga wawili (mwanamke na mwanaume) wakiwa wanafanya usafi kwa mbwa, ambapo wanatunza wanyama hawa wasipatwe na magonjwa mbalimbali yanayowakabili, huku wakiwa pembeni ya vikombe viwili na dawa ambazo wanaweza kumtibia huyo mbwa.

Banda zuri la kufugia wanyama kama kuku, bata, sungura au njiwa likiwa limepakwa rangi ya kijani na vingine vikiwa havijapakwa rangi, maalumu kwa ajili ya kufugia wanyama hao.

Kibanda kizuri cha ufugaji wa kuku, bata, sungura, aina ya ndege wote, wamewajengea vibanda hivyo wakiweka madirisha yenye nondo na wavu kwa ajili ya makazi yao bora na halisi ya kuishi.

Wataalamu wawili mmoja amevaa nguo nyeupe na mmoja nguo ya bluu, aliyevalia nguo za bluu amemshika kuku wakiwa wanamtibu mnyama huyo, wakiwa katika shughuli zao ya kutoa huduma bora kwa mifugo yao.

Banda la mbwa lililojengwa vizuri kwa chuma na mlango wenye wavu, umepakwa rangi nyeupe ndani yake yupo mbwa alietoa ulimi akiashiria kitu fulani, anabweka njaa ikiwa inamuuma.

Vibanda vya kufuga kuku vikiwa vimetengenezwa kwa mbao na meza huku vikiwa vimetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu vibanda hivyo vinaweza kufuga kuku au bata au kanga.

Mbwa wazuri wa kisasa wanaofungwa kwa kulishwa vizuri chakula, na hao mbwa wako katika eneo maalum la kuwafugia wakiwa aina ya mbwa weusi wa bluu, rangi ya njano na mfugaji akiwa nyuma yao, akidhibiti mbwa hao.

Huduma za wanyama hupatikana hapa katika "Pet Care your Brandi Slogani" ambapo hupata huduma zote zikiwa zinahusisha na dawa ya kupe kwenye ng'ombe na dawa ya mbwa kutoa wadudu wanaowasumbua wanyama hao.

Bwawa kubwa lililojaa maji ndani yake kuna viboko wakubwa wanene wazuri wanapendeza, wakiwa katika maji hayo wanaogelea huku wakitazama juu kuangalia nini kinakuja mbele yao.

Mwanaume akiwa amemshika Twiga. Twiga ni mnyama mzuri mwenye kupendeza, ni mnyama kati ya wanyama warefu zaidi ambaye anatembea kwa maringo. Mnyama huyo anayevutia wageni kutoka sehemu mbalimbali kuja kuwatazama.

Hifadhi nzuri ya wanyama tembo akiwa anatembea karibu na gari, nyuma yake kuna tembo wengi wakiwa wametoka kunywa maji, pembeni ya pori hilo; huku gari likiwa limesimama wageni au watalii wakiwa wanawashangaa tembo hawo.

Ndege anayeitwa tai au mwewe, ni mfano wa wanyamapori. Ndege huyo ana rangi nyeupe na nyeusi, akiwa amesimama akiangaza huku na huku katika mti uliokuwa mkavu.

Twiga wazuri wenye kupendeza ni wanyama wanaopendwa zaidi na ni warefu ambao wanatembea kwa maringo, huku wageni wakiwa wanalisha twiga hao wengine wakiwapiga picha wakiwa na furaha katika eneo hilo.

Ndege mzuri wa porini akiwa amesimama juu ya mti uliokuwa mkavu akiangalia huku na huku kwa ajili ya kuruka, nyuma yake kukiwa kuna miti na wingu angavu likiangaza lenye kupendeza.

Tumbili mnene aina ya nyani, rangi yake ni bluu anayepatikana porini katika maeno mengi, akiwa ana sura kama ya binadamu. Lakini mnyama huyo anaishi kama vile binadamu, anakula kila kitu.

Ndege mzuri wa porini, ndege huyu ni mnyama pori anapatikana katika hifadhi zetu, ana manywele marefu meusi na meupe ana kalamu nyuma ya kichwa chake, ndege huyo anapendeza kwa kumtazama.

Ndege pori wazuri weupe na rangi nyeusi wakiwa wanaishi katika mazingira yao ya asili katika misitu mboga na maeneo ya maji aina hii ya ndege wanaofahamika kama wakiafrika hupatikana karibu na eneo la maji.

Mamba wawili waliopumzika wamelala chini kwenye udongo mkavu wakionyesha wakiwinda chakula, ili waweze kushiba na kurudi katika maji ambako ni kwenye mto wanakoishi kama makazi yao.

Twiga mzuri na wa kupendeza akiwa porini, ametoa ulimi wake nje. Twiga ni mnyama mrefu sana kuliko wanyama wote wa nchi kavu. Twiga wanapendwa na watu wengi kutokana na mwendo wake wa maringo.

Ndege mzuri wa porini akiwa anafurahia mazingira yake, huku akiwa amemkanyaga nyoka katika majani yaliyokauka. Ndege huyo akiwa anajiandaa kupaa juu angani.